Kikundi cha madaktari wamevalia mavazi ya upasuaji na kofia za kijani. Wanafanya kazi katika chumba cha upasuaji. Mikono yao imekusanyika karibu na eneo la upasuaji ikionyesha umakini wao kwenye kazi.

Wauguzi watatu wamevalia sare za kijani na barakoa, wakimsafirisha mgonjwa kwa uangalifu kwenye kitanda cha magurudumu. Mgonjwa huyo amefunikwa kwa shuka nyeupe na anasafirishwa ndani ya jengo.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini akiwa amepokea matibabu na anaonekana kuwa na vifaa vya kupumulia usoni. Wahudumu wawili wa afya wamevaa mavazi maalum ya kujikinga wakimtazama mgonjwa kwa makini.

Madaktari kadhaa wamejikusanya karibu na meza ya upasuaji wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kijani na barakoa za upasuaji. Wote wanaonekana wakijikita katika kutekeleza upasuaji huku wakitumia vifaa mbalimbali za matibabu.

Mtaalamu wa afya akiwa amevalia barakoa, miwani ya kujikinga na glovu. Anatumia kipima joto cha mbali kupima joto la paji la uso la mwanamke aliyevaa barakoa. Mwanamke huyu amesimama akisubiri kupimwa joto na nyuma yake kuna watu wengine pia wamevalia barakoa.

Kitanda kimewekwa hadharani na chandarau kikubwa cheupe. Chini ya chandarau hicho, kuna godoro jeupe safi. Watu wengi wamekusanyika karibu na kitanda hicho wakionekana kukitazama kwa umakini.

Kliniki ya rununu yenye nembo ya beyond zero mobile clinic , iliyoegeshwa nje. Kliniki hii ina madirisha na milango iliyofunguliwa, ikionyesha vifaa vya ndani vya matibabu. Upande wa gari umepambwa kwa bango kubwa lenye picha ya watoa huduma za afya wakimhudumia mgonjwa.

Kliniki ya afya yenye nembo ya beyond zero mobile clinic iliyoegeshwa nje. Malori haya yamepakwa rangi nyeupe na yana nembo ya huduma ya afya, yakionyesha kuwa ni ya wazira ya afya ya kaunti ya Kiambu.

Kikundi cha watu wazima kimekusanyika karibu na gari kubwa labda la matibabu au huduma la kijamii. Watu wawili mwanamme na mwanamke wanashika utepe wa rangi ya njano wakijiandaa kuukata.

Kundi la watu wazima wamekaa kwenye viti vya plastiki wakijadiliana jambo fulani. Wanawake wengine wamevalia hijabu na wamekaa kwa umakini wa kisikiliza. Wamekaa katika duara wakionyesha kuwa ni kikao au mkutano.

Kliniki ya rununu yenye nembo ya beyond zero mobile clinic iliyoegeshwa katika eneo lenye miti. Watu wengi wamekusanyika karibu na kliniki hiyo wakionyesha kuwa huduma za afya zinatolewa hapo.

Mkusanyiko wa vifaa vya meno vilivyopangwa kwa uangalifu juu ya uso wa buluu unaong'aa. Vyombo kama vile vioo vya meno, vibano na kifaa cha kuchimba meno vimepangwa wazi vikiashiria matumizi yao katika matibabu.

Mdomo wa mtu wenye tabasamu dogo, ikionyesha meno meupe. Meno yanaonekana safi na yametandazwa vizuri. Midomo yake inaonekana kuwa na rangi ya asili, na kuna mistari ndogo karibu na kona ya mdomo.

Vinywaji viwili vinaonyeshwa. Vikilinganisha hali ya meno kabla na baada ya matibabu. Katika sehemu ya juu, meno yanaonekana kuwa na madoa ya rangi ya jano, Yakionyesha hitaji la usafi. Sehemu ya chini inaonyesha meno hayo hayo yakiwa meupe na safi zaidi baada ya matibabu.

Sehemu ya uso wa mtu mwenye ngozi nyeusi imeonekana ikionyesha mdomo wake uliowazi kidogo ukifichua meno meupe na safi. Midomo yake inaonekana kuwa na rangi ya asili. Na kuna ndevu fupi zilizonyolewa vizuri kuzunguka kinywa na chini ya pua.

Mkono wa mwanaume wenye meno meupe, ukiung'ata mswaki wa asili uliofinyangwa kama chipukizi. Baadhi ya fizi zake zinaonekana na kuna pengo ndogo kati ya meno yake ya mbele.

Daktari wa meno akiwa amevaa barakoa na glovu anamtibu mgonjwa wake ambaye ameketi kwenye kiti maalum cha meno. Daktari anaonekana akichunguza kinywa cha mgonjwa huyo ambaye amevaa miwani na amefumbua mdomo wake.

Madaktari wawili wa meno wote wakiwa wamevalia glavu za bluu, barakoa na kofia za upasuaji. Wanamtibu mgonjwa. Mmoja anaonekana akishikilia vifaa na kutumia mkono wake mwingine kushika kinywa cha mgonjwa.

Wanagenzi wa shule wamekusanyika nje. Mmoja wao akimkabidhi mwingine mdoli wa mamba. Mtoto anayetoa mdoli ameketi kwenye benchi na wenzake, wote wakiwa wamevalia sare za shule. Mtoto anayepokea mdoli amesimama akimwangalia yule mdogo kwa makini.

Vinywa viwili vimeonyshwa vikilinganisha hali ya meno kabla na baada ya matibabu au utaratibu maalumu. Upande wa kushoto unaonekana kuwa na meno yenye madoa ya rangi ya kahawia yakionyesha hitaji la usafi. Upande wa kulia meno yamepakwa rangi ya samawati na kijani kibichi labda kama sehemu ya matibabu ya meno.

Mikono miwili ilovalia glovu za buluu inashikilia zana za meno kioo kidogo cha meno na chombo kingine cha uchunguzi vimeshikiliwa kwa umakini mkubwa. Glavu zinaashiria usafi na usalama kwa kimatibabu. Dhana hizi zinaonyesha utayarishaji wa kutoa huduma za meno.

Kundi kubwa la watoto wamevalia fulana nyekundu zenye ujumbe, Be proud of your mouth , wakitembea pamoja. Baadhi ya watu wazima, wakiwemo wanawake waliovalia hijabu nyeupe, wanawazunguka watoto hao. Umati huu unaelekea upande wa bahari. Na unaonekana kama wapo kwenye maandamano au tukio maalum.

Watu wanasukuma kitanda cha magurudumu chenye mgonjwa aliyefungwa ndani ya kifaa cha kinga kinachofanana na kibofu cha hewa. Wote wamevaa suti nyeupe za kinga, zikionyesha tahadhari kubwa dhiti ya maambukizi.

Watu kadhaa wamejishunglisha na kupakia mizigo kwenye boti. Baadhi yao wamevalia jaketi za kuokoa maisha na barakoa wakionyesha tahadhari za usalama. Mifuko mikubwa yenye vitu mbalimbali vinaonekana ndani ya boti vikisubiri kusafirishwa.

Daktari anaosha mikono yake kwenye singi. Amevalia kofia ya kijani na barakoa, akionyesha utayarifu wa kufanya kazi katika mazingira safi. Kioo kinamuonyesha akifanya kazi hiyo kwa umakini, na kuna sabuni ya maji karibu na sinki.

Katika mandhari haya mazuri, shamba kubwa la chai limeenea hadi upeo wa macho. Majani ya chai yana rangi ya kijani kibichi yakionyesha afya na ustawi. Anga la samawati lina mawingu meupe na machungwa ya machweo yakiongeza uzuri wa asili.

Darubini kubwa ,inayotumika kwa uchunguzi wa kina imewekwa juu ya meza ya maabara. Karibu na darubini, kuna sanduku jeupe na vitu vingine vya maabara. Madaftari mawili yaliyojaa maandishi na chati yamefunguliwa mbele yakionyesha shughuli za kurekodi data.

Dawati la daktari wa watoto lililo na mizani ya kupimia uzito wa mtoto. Dawati hili lina rangi ya kahawia na lina rafu chini kwa ajili ya kuhifadhi vifaa.

Ndani ya duka la dawa rafu nyeupe zimepangwa vizuri zikiwa zimejaa madawa na bidhaa nyingine za afya. Katikati ya duka, kiti kirefu cha bluu kimetandikwa kikisubiri wateja kuketi. Taa angavu zimewekwa kwenye dari zikitoa mwanga wa kutosha ndani ya duka.

Duka la dawa lililojawa rafu ndefu zilizojaa dawa na bidhaa nyingine za matibabu. Duka nyingi zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu hizo zikionyesha uteuzi mpana wa bidhaa.

Standi mbili za chuma zilizofunikwa na kitambaa cha kijani zimejengwa kwa ajili ya kuficha maeneo. Kando yake, standi ya chuma ya wima ina ncha iliyopinda ambayo mara nyingi hutumika kushikilia mifuko ya dripu katika mazingira ya matibabu.

Kifaa cha kupimia mapigo ya moyo na shinikizo la damu kimeegemea ukuta, na kina skrini inaonyesha grafu mbalimbali. Mkono wa kupimia shinikizo la damu umefungwa, na nyaya zake zimetunzwa vizuri chini ya skrini.

Meza ya kahawia imejaa vifaa vya ofisi, ikiwemo kompyuta ya zamani, kibodi na kipanya. Kando yake kuna simu ya mezani na rimoti mbili zikionyesha matumizi mbalimbali ya eneo hilo.

Mashine ya incubator ya watoto wachanga iliyo na sehemu ya juu na taa na skrini ya kudhibiti. Ina godoro la kijani iliyofunikwa na kifuniko cha uwazi na chini kuna kabati ndogo ya kuhifadhi vitu.

Kifaa kidogo cha kusaidia kusikia kimefunguliwa kutoka kwenye pakiti yake nyeupe. Kifaa hicho kina rangi ya kahawia na kinaonekana kuwa tayari kutumika huku pakiti yake ikiwa na maelezo "behind the ear auxilliary hearing earphone" .

Kifaa cha kisasa cha matibabu chenye skrini kubwa inaonyesha graph na data za afya kinaonekana. Mtu aliyevaa koti la daktari amesimama karibu na kifaa hicho akionyesha kuwa ni mtalaam wa afya.

Mashine ya kisasa ya incubator ya watoto wachanga ikiwa imesimama sakafuni. Ina sehemu ya juu ya kioo inayoruhusu kuona mtoto ndani na kifaa ya kidhibiti hali joto mbele. Mashine hii ina magurudumu chini ikionyesha kuwa inaweza kusongezwa kwa urahisi.

Fremu ya chuma inayotumika kama kitembezi, ikiwa imesimama kwenye sakafu ya vigae. Kitembezi hiki kina rangi ya fedha na kina mpini mweusi wa kushikilia. Kinacho ashiria matumizi yake ya kusaidia kutembea.

Mkasi wa chuma ulio wekwa ju ya bendeji nyeupe iliyo kunjwa. Bendeji hii inaonekana ikiwa mpya na safi. Mkasi umefunguliwa kidogo ukiwa tayari kutumika kwa kukata au matumizi mengine ya kimatibabu.

Kifaa cha kupima shinikizo la damu cha kielektroniki. Ni cheupe na kina skrini kubwa pamoja na vifungo vya kudhibiti. Kando yake kuna mkanda mweusi wa kuvaa kwenye mkono ukiwa na maelekezo ya matumizi.

Mhudumu wa afya ameketi akiwa amevaa barakoa na sare ya rangi ya kijivu , anaonekana akishughulika na nyaraka au fomu fulani. Karibu naye Kuna kiti cheusi kikubwa ,kinacho ashiria eneo la kusubiri au la uchunguzi.

Mkunga au mhudumu wa afya anamchunguza mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mama yake. Mhudumu huyu anaonekana akimwangalia mtoto machoni akionyesha utunzaji wa makini. Mama amemkumbatia mtoto wake kwa upendo na anaonekana akimsaidia mhudumu.

Wataalamu wa afya wamevalia glovu nyeupe wakiwa wanamtunza mtoto mchanga. Mikono yao inaonekana ikimshika kwa uangalifu mtoto huyo ambaye analala kwenye kitanda maalum. Mmoja wao anashikilia kifaa chenye ncha ndogo, akiashiria utaratibu wa matibabu au utunzaji.

Mtoto mchanga amelala kitandani hospitalini akionekana akibadilishwa nguo. Mikono ya watu wawili wazima inashungulika na nguo za mtoto kuashiria utunzaji. Kitanda cha mtoto kinaonekana kuwa na shuka safi na blanketi ya rangi.

Mfanyakazi wa afya akiwa amevaa fulana ya kijani kibichi na barakoa, anampa mtoto chanjo ya mdomo. Mtoto huyo amesimama karibu na boxi la rangi buluu ambalo linaonekana kuwa sanduku la baridi au kuhifadhia chanjo.

Kiganja cha mtoto kinashikiliwa kwa upole, huku Kidole kimoja kikiwa kimetiwa alama ya wino wa zambarau. Mkono wa mtu mzima unaashikilia kalamu maalum akifanya alama iyo ya wino.

Huu ni Mfumo wa usambazaji wa maji. Ambapo Chumba kidogo chenye dirisha wazi kinaonekana. Mwanamke amesimama ndani ya chumba hicho akiwa amevaa barakoa huku nje mwanaume akiwa ameinama kuchukua maji kutoka kwenye mabomba.

Mkono umelala juu ya kitambaa cha buluu ukiwa na alama za jeraha lililoshonwa kwenye kiganja. Kwenye kidole gumba, kuna alama inayooenekana kama mshono mwingine mdogo. Rangi ya ngozi inaonekana kubadilika kutokana na dawa au maandalizi ya matibabu.

Lango la soka lenye nguzo zenye rangi nyekundu na nyeusi limesimama imara likiwa na wavu mweusi ulionyooka. Muundo wake unaonekana kuwa imara na unafaa kwa mchezo wa soka. Lango hili linaonekana kutumika kwa ajili ya mazoezi au michezo midogo.

Mguu umelala kwenye nyasi ya kijani kibichi, huku mikono ikiwa imeshika eneo la kifundo cha miguu. Mkono mmoja umeshika kwa nguvu sehemu ya juu ya kifundo cha mguu, wakati mwingine umeshika sehemu ya chini, ikionyesha maumivu au uharibifu.

Mwanariadha ameketi chini akishikilia mguu wake. Anaonekana akiumia au akipata matibabu baada ya mazoezi au mashindano. Ukumbi wa riadha una mistari meupe na viatu vya mwanariadha vinaonekana wazi.

Mguu wa mtu uliovimba na kuwa na rangi ya zambarau nyeusi ukiwa umewekwa kwenye uso wa rangi nyeupe. Uvimbe huu unaonekana wazi ukionyesha jeraha au kuvunjika.

Kichaka kikubwa cha mimea yenye majani mengi ya kijani kibichi na maua meupe yaliyochipuka. Maua haya yamechanua kidogo akionyesha uzuri wao wa asili. Mimea mengine ya kijani inaonekana nyuma ikionyesha mazingira ya bustani au msitu.

Mgomba uliobeba migungu mingi ya ndizi changa umeonekana ukisimama imara chini ya jua kali. Ndizi hizo bado ni za kijani kibichi, zikionyesha kuwa hazijapevuka kikamilifu. Majani mapana ya mgomba yamefunikwa na mwanga wa jua, huku mengine yakionekana yameanza kukauka kidogo.

Maua mawili ya rangi ya zambarau yaliyochipuka kwenye tawi lenye majani mengi ya kijani kibichi. Maua haya yanaonekana yakiwa yamechanua kikamilifu na yanafanana na maua ya mimea ya nyanya chungu.

Bustani ya pilipili hoho yenye mimea mingi iliyopandwa kwenye safu. Baadhi ya pilipili hoho zinaonekana zikiwa bado mbichi na kuna miti mirefu nyuma yao. Ardhi inaoenekana kuwa na udongo mwekundu ikionyesha mazingira ya kilimo.

Kichaka hiki kina majani mabichi yaliyo na ventilation inayoonekana wazi. Majani yana umbo la mviringo hadi mayai yakiwa yamepangwa kwa kubishana kwenye shina .Inaonekana kuwa na ukuaji mnene na wenye afya.

Majani marefu ya kijani kibichi na kavu wamegawanyika yakionyesha ukuaji asili wa mimea. Baadhi ya majani yanaonekana kuwa marefu na yenye afya huku mengine yakianza kukauka.

Shamba kubwa la mahindi lenye mimea mirefu na yenye afya inayostawi chini ya anga la buluu. Majani ya mahindi yanaonekana yaking'aa kutokana na mwanga wa jua na baadhi ya mimea inaonyesha dalili za kukauka kidogo.

Katika bustani hii, kuna mimea mingi ya kijani kibichi yenye majani makubwa ikiwemo aina za kichaka. Miti mirefu inaonekana kwa mbali ikiongeza uzuri wa mandhari. Mwanga wa jua unaingia kati ya majani ukileta mazingira ya amani na utulivu.